Huduma za afya za wazee. Kuna muuguzi anataka kuhudumia na kufunza wazee jinsi ya kuishi. Wote wamevaa barakoa, na hapo wamekanyanga ni kusafi. Hospitali yenyewe ukuta imepakwa rangi nyeupe.

Hospitali ya watu wazima. Hapo twaona kuna mgonjwa ako kitandani na anaongeleshwa na muuguzi. Anajaribu kujua vile anaendelea na hapo kuna vifaa mingi tofauti. Kando kuna kiti pia na zile mashini ambazo zatumiwa kuangalia hali ya mgonjwa.

Mtoto na muuguzi, wote wamevaa barakoa kujikinga kutoka ata homa ama kitu yoyote na muuguzi anapatia mtoto chanjo kwenye mkono.

Mama amekalia benchi, amemshika mtoto anapewa chanjo na muuguzi. Na kuna mwanaume pia anamwangalia jinsi mtoto anapewa chanjo. Na kuna mti hapo kando ya mwanaume huo.

Amevalia shati ya nyekundu akizangatia hali ya usafi wa jino na kijiti ndo imetumiwa kama kifaa ya kusafisha izi jino zake na kweli zakaa zimeng'aa.

Mrembo ametabasamu hapa tunashuhudia hali ya afya ya meno zake, zenyewe ni nyeupe sana na ako na nywele ndefu nyeusi.

Mwanaume ako juu ya mabati, ame, chini kumejawa na maji, mfuriko wa mvua, watu wengine wako ndani ya maji wanajaribu kujishikilia wasije wakabebwa na maji hiyo, na wengine wanajaribu ku saidiwa kwenye mfuriko.

Miti ziko kwa kiwanja, lakini hazina majani hizi za karibu. Kule mbele ziko miti kubwa, hizo zaonekana ziko na majani na mawe, ndogo ndogo ,zingine zinametameta. Hapa pamekauka kweli.

Msitu iko na mto na hapa miti zimekatwa mingi. Zingine bado zipo na huku ni kama ni jioni inaelekea. Kweli hewa inakaa safi.

Vifaa vya matibabu huwa sana sana kwenye hospitali. Na pale kando Kuna pahali ya stima na pana hadhari imewekwa kitu ambayo mtu anafaa kuzingatia usalama usikaribie Wala kushika hapo na pahali pengine ni pasafi.

Mashine ya massage inatumika kwa kunyoosha viungo ukiwa umeumia kwa eneo la mguu, ama unaeza tumika kwenye mgongo kunyorosha viungo sababu ya uchovu ama hali ya maisha tu.

Ujumbe umepitishwa ya afya ya akili na kampuni ya Johnson and Johnson ikisema siku nne imebaki ndio watu waweze kuenda katika huo mkutano na kusaidika.

Huduma ya watoto wachanga. Mama amemshika mtoto mwenyewe. Mama amevaa barakoa. Muuguzi anajaribu kumpa mtoto dawa akiwa akizingatia afya ya watoto na kufuatilia zile chanjo ambayo mtoto anafaa kupata.

Watoto wanapewa chanjo katika rufaa za au halmashauri ya jiji na naona afisa hapo nyuma amesimama wa kaunti na mama amemshika mtoto ndio aweze kupata chanjo.

Mama amebeba mtoto, amempeleka hospitali. Muuguzi anampa chanjo. Mtoto amefunga macho na hapo kuna amani kweli hakuna hitilafu yoyote, pahali pazuri.

Hospitali ya kung'oa meno ya watoto. Hapa tunaona mwunguzi anjaribu kung'oa jino na amemfunika mtoto na kitambaa ambaye iko na damu. Mwenyewe amevaa barakoa na anahudumia mtoto.

Watoto wanne wanaketi kwenye mkeka. Kitabu ni moja. Wanasoma wakiangalia, wakijaribu kutabiri nini iko kwa hio maandiko iko kwa kitabu. Hio nyumba kando inakaa ni ya matope. Watoto wanajikaza kuweza kusoma.

Mtoto ananawa mikono, anazingatia afya ya umma na usafi ,ako sabuni na hapa kuna mfereji unatoa maji safi. Mtoto mwenyewe amevaa mvuto nyekundu.

Kiatu kizuri sana ya rangi ya kahawia, chini pale ni nyeupe. Kijana kule ameshikilia hilo miguu, ni kama amepewa dawa na ni mchezaji. Na hapa ameketi kwenye nyasi.

Tuko na mgonjwa vidole zote ziko sawa, lakini kuna pahali ambapo alikuwa ameumia, imeshonwa, kulikuwa na damu imevunja hapo kidogo lakini sasa yaonekana ni kama ameshahudumiwa.

Shamba liko na majani za dawa ya miti shamba. Ziko safi hewa safi pahali mtu anaweza kuja akachuna na kwenda kutengeneza dawa ambayo inaeza saidia mtu na magonjwa tofauti.